Wanafunzi wawili wa elimu ya watu wazima wameketi darasani, huku wawili wakiendelea wakijadiliana baada ya mwalimu kuondoka, ili waweze kupata maarifa na ujuzi zaidi.

Muonekano wa nje wa shule ya chekechea, uliopambwa kwa rangi tofautitofauti kwenye vifaa vya michezo, huku ukoka mzuri wenye rangi ya kijani; ukiwa unaongeza mandhari na kuwa ya kuvutia zaidi.

Shule ya chekechea ikiwa na muonekano mzuri, rangi nyingi tofautitofauti kwenye vifaa vya michezo, ikifanya mazingira na mandhari kuwa nzuri na inayomvutia kila mzazi anayemleta mwanafunzi.

Nyuma ya mlango wa chumba cha darasa katika shule ya sekondari, yameandikwa majina ya siku saba za wiki kwa kutumia lugha ya kiingereza, ili wanafunzi wanapoingia na kutoka waweze kuyasoma.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa darasani, ameshika chaki nyeupe anaandika ubaoni somo la kiingereza, ambalo ni muhimu sana kwa wanafunzi kujifunza ili wanapoenda huko nje waweze kuzungumza lugha hii.

Muonekano wa nje wa shule ya msingi, huku ikiwa imezungushiwa uzio wa mabati chakavu na bembea na vyombo vingine vya michezo vilivyopo nje, vikiyafanya mazingira yaonekane mazuri na mandhari ya kupendeza.

Shule ya msingi ambayo haimilikiwi na serikali, yenye mazingira mazuri na yanayovutia kutokana na usafi unaofanyika kila asubuhi na jioni, kuweza kuwavutia wazazi wote wanaoleta wanafunzi kuwapasha habari hii wapendwa wao wa karibu.

Mwanafunzi wa shule ya sekondari kijana wa kiume ambae ni mdadisi kuliko wengine wote, amemfuata mwalimu wake ofisini kwake ili ampatie maelekezo ya kina ya maswali aliyo nayo na kujiongezea maarifa zaidi.

Mfanyakazi wa maktaba ya shule ya sekondari akiwa amechuchumaa pindi akiendelea kuvipanga vitabu mbalimbali, ili wanafunzi wanapofika waweze kuvifikia kwa urahisi.

Mwonekano wa nje wa shule ya sekondari, ambapo umezungukwa na ukoka uliopandwa kwenye ardhi ambao hauna kijani kibichi kutokana na ukosefu wa umwagiliaji na mvua ambazo hazijanyesha muda mrefu, huku imepita kamba refu yameanikwa masweta ambayo ni sare za wanafunzi.

Chumba cha kulala wasichana katika shule ya sekondari, kimesafishwa na kupangiliwa vizuri, huku magodoro yakiwa yametandikwa mashuka masafi yenye rangi ya pinki ambayo hupendwa na watoto wengi wa kike.

Ndani ya chumba cha darasa katika shule ya sekondari, wameketi mabinti kwenye utulivu wa hali ya juu wakiendelea na masomo yao ya kila siku, wakikaribia kumaliza mwaka na kufanya mitihani yao ya mwisho.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu baada ya masomo yao, wametoka nje na kuweka viti na meza zenye kompyuta mpakato, wakiendelea na utafiti ili wapate ujuzi na maarifa zaidi yatakayowafanikisha kufanya vizuri mitihani yao ya mwisho.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wakiwa wameketi darasani, baada ya mkufunzi kufundisha, sasa anapita dawati moja baada ya jingine ili kujiridhisha kwamba wameelewa vizuri na kujihakikishia kufanya vizuri kwenye mitihani iliyopo mbele yao.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi darasani huku wakiwa wameweka umakini wao wote kwa mkufunzi aliyesimama mbele yao, akiendelea kuwafundisha na kuwapatia maelekezo ya kina ili kuwahakikishia wanafanya vizuri kwenye mitihani yao ya mwisho.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu, baada ya siku refu ya masomo, sasa wametoka na kukaa nje ya darasa wakindelea na majadiliano yao huku wakitumia kompyuta mpakato, ili kudadisi na kuweza kupata maarifa zaidi.

Ndani ya darasa katika shule ya elimu ya vyuo vikuu, mkufunzi amesimama imara mwanaume ambaye anajiamini katika kazi hii aliyoifanya kwa muda mrefu, akiendelea kuwafundisha na kuwapa maaraifa ili wafanikiwe hasa kwenye mitihani yao ya mwisho.

Wasichana wanafuzi wa elimu ya vyuo vikuu baada ya masomo yao ya siku nzima sasa wamelejea chumba chao cha kulala, ambacho kinavitanda vyenye sehemu ya juu na chini, huku wameshika simu janja mikononi mwao wakiendelea kuperuzi na kudadisi.

Wanafunzi wa kike kwa kiume wakiwa darasani kwenye shule ya elimu ya juu, umakini wao wameelekeza kwa mkufunzi aliyesimama mbele akiwafundisha na kuwapa mazoezi mbalimbali ili waweze kukidhi vigezo vya kuketi kwenye mtihani.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wakiwa darasani baada ya muda wa masomo kuisha, sasa wanaendelea kufanya utafiti mbalimbali kwa kutumia kompyuta mpakato, ili kuweza kujiongezea maarifa zaidi.

Wanafunziwa elimu ya vyuo vikuu wamejaa ndani ya darasa, wakiwa wameketi na kumsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao, ili kuhakikisaha wanapata maarifa ya kutosha na kufauru mitihani yao ya mwisho.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wameingia ndani ya chumba cha majaribio, kutokana na yote waliofundishwa kwa kutumia vifaa na mashine zilizopo mezani kujiongezea ujuzi na maarifa zaidi.

Dada mrembo ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi baada ya kufundishwa na kupewa maelekezo mengi na mwalimu wake, sasa anayafanyia kazi kwa kutumia vifaa mbalimbali vilivyoko mbele yake mezani.

Wanafunzi wawili wa chuo cha ufundi, baada ya kufundishwa na kupewa maelekezo ya kutosha, sasa wanayatumia kufanya mazoezi ya vitendo kwa kutumia vifaa vilivyopo kwenye meza iliyo mbele yao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wamevalia sare zao, huku mkufunzi amesimama mbele yao na wote wamekodolea macho kwenye kifaa anachokitumia kuwafundisha, ili wapate maarifa mengi na ujuzi zaidi utakaowasaidia huko kazini, watakapokwenda baada ya kumaliza shule.